Watu wawili wameketi. Mmoja aliyevalia shati leusi amemshikilia mtoto mdogo mkononi aliyevalia mavazi meupe na nyekundu.

Chupa ndogo nyeupe iliyo fungwa kifuniko ina maandishi ya rangi tofauti, nyeusi na kijani, yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hio.

Watu wawili waliovalia mavazi ya rangi tofauti wako uwanjani palipo na panzi wengi wanaopaa au kupeperuka angani.

Mkulima aliyevalia vazi la rangi ya njano, kinga nyeusi na barakoa nyeusi anaitibu ng'ombe iliyo kwenye zizi.

Chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi ya samawati ina maandishi meusi yanayoelezea zaidi kuhusu kilicho ndani ya chupa hio.

Mkono uliovalia kinga nyeupe umeshikilia chupa ndogo iliyofungwa kifuniko yenye maandishi meusi na sindano nyeupe.

Chupa ndogo nyeupe iliyofungwa kifuniko ina maandishi ya rangi nyeusi yanayoelezea zaidi kuhusu chupa hii iliyowekwa juu ya eneo lililo la samawati.

Mhudumu aliyevalia vazi la rangi ya njano na shati leupe na barakoa ya rangi ya samawati ana miwani akiwa ameinama anamhudumia mtoto aliyeshikiliwa na mama aliyevalia mavazi meusi.

Sindano nyeupe imewekwa juu ya meza kando ya chupa ndogo zilizofungwa vifuniko. Sanduku dogo lenye maandishi meusi lipo kando ya chupa hizo.

Madaktari waliovalia barakoa nyeupe na mavazi ya rangi ya kijani mmoja akiwa amevalia miwani wanamhudumia mgonjwa

Watu wa jinsia mbili tofauti, wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi ya rangi tofauti. Wengine wakiwa wameshikilia mabango meupe, yenye maandishi meusi.